Mkono wa mwanamke mmoja unaonekana umeshikilia mashine ya kutoka kampuni ya pesapal, kwa kutumia katika kadi ya visa kwa upande mwingine, kuna mtu aliyeshililia kadi ya visa huku akiwa tayari kuingiza kwenye mashine.

Mtu moja anaonekana ameshika noti nyingi za elfu moja ya Kenya huku akiziweka kwenye vikundi ili zikuwe rahisi kwa kuzihesabu. Mazingira huenda ni ya benki.

Programu ya mpesa , inaonyesha salio ya elfu sitini na nane mia nane, programu hio ina menu tofauti kama vile kutuma pesa, kuweka pesa, na kulipa bidhaa.

Katika soko la wazi, mazao ya shamba kama vile nyanya, maembe, avocado , tifahi, nanasi yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia uku wauzaji wakiwa wameketi.

Magari aina mbali mbali, yenye rangi tofauti, yanaonekana yamepangwa, kwa njia unao vutia, magari haya, yanaonekana safi, na yanan'gaa, kuashiria kwamba yanauza katika sehemu.

Noti ya elfu moja pesa ya Kenya inaonekana ikiwa mpya na inang'aa. Noti hii ina sifa zote kama vile lebo ya taifa, picha ya rais wa kwanza na sahihi ya afisa mkuu wa benki.

Katika eneo la maegesho magari aina mbali mbali yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia, magari haya yanaonekana kuwa safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa.

Kwenye soko la wazi matunda aina mbalimbali kama vile maembe, tufaha, tikiti maji na pashoni yanaonekana yamepangwa kwa njia ya ustadi. Juu yake kuna ndizi ya rangi ya manjano zilizoning'inizwa.

Duka ndogo lina rangi ya kijani na maandishi ya M-PESA uku juu yake ikiwa na nyaya. Duka hili linasharia kuhusika katika kutoa huduma ya kuweka na kutuma pesa.

Yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa Kwa njia unaobmbutia kwenye uwanja ulio na rangi ya kijani . Magari haya yanaonekana yameleta wenyeji kwenye shughuli fulani muhimu.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia noti nyingi ya elfu moja ya Kenya, noti hizi zinaonekana mpya na zinang'aa kuashiria kwamba zimetoka kwa benki, muda mfupi uliopita.

Katika soko la wazi nguo aina mbalimbali zenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwenye meza kwa njia unaovutia huku zingine zikiwa zimening'inizwa watu wanaonekana kukagua nguo hizi ili kununua.

Gari la kubeba wanaabiria lenye rangi nyeupe limeegeshwa kwa njia unaovutia. Gari hili halina ata maandiko na linaonekana safi kuashiria kwamba bado ni mpya.

Katika chumba ya maegesho ya chumba moja ya ghorofa magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana yanang'aa na ni safi kuashiria kwamba yanauzwa katika sehemu hii.

Kwenye soko la wazi, bidhaa za shamba kama vile: viazi, mahindi, karoti, nyanya, maembe, pilipili hoho na ndizi zinaonekana zimepangwa kwa njia unaovutia.

Gari ya kifahari lenye rangi tofauti, yanaonkana yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani, magari haya yanaonekana safi na yanang'aa.

Gari la kifahari lenye rangi nyeupe linaonekana limeegeshwa kwa chumba moja kwa njia unaovutia. Gari hili linaonekana kung'aa na safi kuashiria kwamba bado ni mpya.

Magari ya kifahari ya aina mbalimbali yaliyo na rangi tofauti yanaonekana yamewekeshwa kwa njia inayovutia. Magari haya yanaonekana safi na kuashiria kwamba bado hayajauzwa.

Kwenye soko la wazi, nguo mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti yanaonekana yametapakaa chini. Huku watu wanaoonekana kuwa wauzaji, wakizipanga na wengine wanaoonekana kuwa wanunuliaji wakizipima.

Katika chumba moja ,magari aina mbalimbali ya kifahari yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana kung'aa na safi kuashiria ya kwamba yanaoshwa katika sehemu hii.

Noti nyingi za elfu moja na mia tano ya Kenya zinaonekana zimepangwa kwa njia inaofutia. Noti hizi zinaonekana safi na mpya.

Duka la GSP linaonekana kuhusika na uuzaji wa maziwa na bidhaa zake. Ukuta wa duka hili lina michoro mbalimbali kama vile ya maji, icecream na pakiti ya maziwa.

Kwenye soko la wazi mazao ya shamba kama vile malenge, vitunguu, viazi tamu na ndizi zinaonekana zimepangwa kwa njia unaovutia. Mazao haya yanaona freshi na yametoka kwenye shamba.

Katika eneo la kuuza magari ya Car Locus. Magari aina mbalimbali ya kifahari yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unaovutia.

Katika eneo la maegesho, magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia, magari haya yanaonekana safi kuashiria kwamba yanauzwa.

Katika soko la nguo, mwanamume mmoja aliyevalia kofia nyekundu anaonekana akipanga nguo juu ya meza, moja baada ya nyingine. Kando yake kuna mwanamke anayekakua nguo ili kununua.

Lango la duka moja lina rangi ya kijani, na maandishi ya Mpesa, kando ya lango hili kuna friji inayotumiwa kuhifadhi vinywaji mbali mbali kama vile soda. Mbele ya duka hili, kuna viazi vilivyowekwa kwenye mbao.

Kwenye soko la wazi, mazao ya shamba kama vile matunda, ndizi, viazi, ndimu na malenge, yanaonekana yamepangwa kwa njia inayo vutia.

Mwanaume moja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana ameshika gari iliyo kando yake huko akitapasamu, gari hili linaonekana safi na linangaa kuashiria kuwa mpya na mtu huyu anaitamani.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya CIC lenye maandishi tunza jamii linaonyesha picha ya familia moja wanaonekana kufurahia uku wakiangalia skrini ya kompyuta.

Gari la pickup aina ya Toyota Hilux lenye rangi nyeusi inaonekana limeegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi wa kichani. Kando wa gari hili kuna mtu aliyesimama.

Kwenye soko la wazi viatu vya aina mbali vyenye rangi tofauti vinaonekana vimepangwa kwa njia unaovutia. Kando ya viatu hivi kuna ndoo mbili ya rangi nyeupe na nyekundu ya kutumia kuviosha viatu hivi kabla ya kupangwa.

Kwenye duka la kuuza maziwa, mwanamke aliyevalia overrall cheupe na wafu wa nywele, anaonekana akibonyeza mashini ya ATM ili kutiririsha maziwa.

Kwenye uwanja unaoonekana kama soko watu wengi wanonekana kuwa wamejazana huku wengine wakiwa na vitu kama vile mfuko ya kuuza bidhaa mbali mbali.

Kwenye soko la wazi, matunda ya aina mbalimbali kama vile avocado, maembe, tifahi, nanasi na ndizi yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya bima boda lina picha ya watu wawili walioketi kwenye pikipiki huku wakiwa waevalia mavazi ya usalama na helmeti .

Magari ya kifahari ya aina mbalimbali na yaliyo na rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kando ya njia kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana safi kuashiria kwamba yanauzwa.

Kwenye duka lililona mlango wa rangi ya kijani na maandishi ya M-PESA, mtu mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijani anaonekana amesimama uku akielekea ndani ya duka.

Mikono ya mtu mmoja inaonekana imeshikilia simu iliyo na menu ya mpesa kwenye skrini yake. menu hiyo ina huduma mbalimbali kama vile; kutuma pesa, kutoa pesa ama kulipia huduma.

Viatu ya wazi, zinaonekana zimepangwa kwa kuning'inizwa, kwa njia unaovutia kwenye soko, muuzaji anaonekana amesimama kando huku akingoja wanunuaji.

Gari la kubeba wanaabiria lenye rangi ya kijivu linaonekana limeegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani, gari hili lina maandishi progressive credit .

Kwenye soko la wazi, mapambo ya aina mbali mbali kama vile, ya vi ki, ya kiuno, ya shingo, ya miguu, yanaonekana yamepangwa huku zingine yameninginizwa kwa njia unayo vutia.

Kwenye barabara kuu, trela yenye rangi ya chungwa inaonekana ikisafirisha magari mbali mbali yaliyopangwa kwa njia unaovutia , yaani mengine juu huku mengine yakiwa chini.

Katika eneo la kutoa huduma ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, watu wanaonekana wamesimama kwenye kaunta mbalimbali huku wakihudumiwa. Nyuma ya hizi kaunta kuna wafanyakazi walioketi huku wakitoa huduma.

Duka la kuuza maziwa, la mang'u. Lina rangi ya nyeusi na nyeupe, huku lango lake likiwa na rangi ya buluu hafifu. Katika lango la duka hili, kuna mwanaume mmoja aliyesimama.

Kwenye barabara kuu, trela yenye rangi ya chungwa, inaonekana ikisafirisha magari mbalimbali , yaliyopangwa kwa njia unaovutia, mengine juu na mengine chini.

Kwenye duka la kuuza maziwa iliyo na mashine ya atm , kuna michoro mbalimbali, kama vile ya ng'ombe, iliyo na rangi nyeusi na nyeupe, kwenye lango kuna michoro mingine, kama vile ng'ombe na bidhaa zake.

Lango la duka moja lina rangi ya kijani na maandishi ya M-pesa. Huku ndani ya duka kuna mitungi ya rangi ya manjano inayoonekana. Duka hili linaonekana kuhusika na kutoa huduma kama vile kueka na kutoa pesa.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tafauti yanaoneka yameekesho kwa njia unayofutia katika sehemu ya mahekesho magari haya yanaoneka safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa.

Katika soko la wazi mazao ya shamba kama vile matunda, mboga mbali mbali, nanasi na hata maembe yanaonekana yamepangwa chini. Huku wauzaji wakiwa wameketi wakingoja wanunuaji.

Magari ya kifahari aina ya mercedes yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia magari haya yanaonekana kung'aa na ni safi kuashiria kwamba bado ni mapya na yanauzwa.

Noti ya elfu moja ya Kenya imeonyeshwa pande zote mbili ikiwa na sifa muhimu kama vile picha ya rais wa kwanza, nembo ya taifa, picha ya wanyama na sahihi ya afisa mkuu wa Benki Kuu.

Kwenye barabara kuu, trela moja yenye rangi ya chungwa inaonekana imesafirisha magari. Magari haya yamepangwa kwa njia unaovutia, juu na chini.

Gari ya kifahari yenye rangi ya kijifu inaonekana imeekezwa kwa njia inayofutia, gari hili linaonekana safi na linanga kuashiria kwamba ni mpya ama labda inauzwa.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tafauti yanaoneka yameekeswa kwa njia unayofutia katika chumba moja magari haya yanaoneka safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa katika sehemu hii.

Gari la kumbemba wanahabiria yenye rangi ya kijivu, linaonekana linamegeshwa kwa njia unaovutia. Gari hili halina ata maandiko na linaonekana safi kuashiria kwamba bado ni mpya.

Kwenye chumba moja magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana safi na yanang'aa kuashiria kwamba yanauzwa katika chumba hii.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia simu iliyo na menyu ya mpesa kwenye skrini. Menyu hiyo ina huduma mbali mbali kama vile kueka kutoa ama kulipia bidhaa.

Gari la kubeba wanabiria lenye rangi nyeupe linaonekana limegeshwa nje ya chumba moja. Gari hili linaonekana safi na jipya kuashiria kwamba bado haijauzwa.

Kwenye soko la wazi mazao ya shamba kama vile karoti, pilipili hoho, tifai na viazi yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia.

kwenye mazingira ya benki mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia noti nyingi za elfu moja ya pesa ya Kenya. Noti hizo zinaonekana zimepangwa kwa njia unaovutia.

Duka ndogo lenye rangi ya kijani lina maandishi ya salon katika mlango wake. Duka hili linaonekana kuusika na uuzaji wa bidhaa wa vipodozi kama vile mafuta losheni na kadhalika.

Mikono miwili ya watu inaonekana, huku mkono moja kuwa umeshikilia kifunguo ya gari na mkono mwingine ukiwa unapokea. Kando yao kuna gari ndogo na karatasi na kalamu kuashiria kuafikiana kwa uuzaji wa gari.

Gari la Pickup aina ya Toyota Hilux lenye rangi nyeusi, linaonekana limeegezwa kwenye uwanja uliyo na nyasi wa kijani. Kando wa gari hili kuna mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya majano.

Katika soko la wazi mazao mbalimbali ya shamba kama vile nyanya, vitunguu, pilipili hoho, dania, machungwa na malenge yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia.

Duka moja lina rangi ya kijani na nyekundu na maandishi ya 'M-Pesa' na 'Airtel money' kando ya duka hili kuna wanaume walioketi.

Mkono wa mwanamke mmoja unaonekana umeshikilia funguo wa gari. Huku mkono mwingine wa mwanaume ukiwa unataka kupokea funguo huo. Huu unaashiria kuuzwa kwa gari.

Magari aina mbali mbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani kando ya magari haya kuna watu wanaotembea na kuketi.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia simu iliyo na menu ya M-pesa kwenye screen yake. Menu hiyo ina huduma mbalimbali kama vile kutuma pesa, kutoa pesa ama kulipia bidhaa.

Kwenye soko la wazi, nguo mbali mbali zenye rangi tofauti zinaonekana zimetapakaa juu ya meza. Watu wanaonekana kukagua nguo hizi ili kununua.

Lango la duka moja lina rangi ya kijani na maandishi ya M-PESA uku rafu za duka kuna bidhaa zinazoonekana kama vile mafuta, losheni na sukari.

Lango la duka moja lina rangi ya kijani na maandishi ya mpesa, huku juu yake kuna mifuko yenye rangi ya buluu yaliyoning'inizwa. Duka hili, linaonekana kuhusika katika kutoa huduma ya kutuma ama kuweka pesa kwenye simu.

Sarafu nyingi za shilingi ishirini na shilingi kumi ya Kneya zinaonekana zimechanganyika bila mpango wowote, sarafu ya shilingi ishirini inaonekana kuwa na rangi ya dhahabu katikati ilhali ile ya shilingi kumi ina rangi ya dhahabu kando yake.

Kwenye soko la wazi mazao ya shamba kama vile karoti, pilipili hoho, vitunguu, nyanya na viazi zinaonekana zimepangwa juu ya meza kwa njia unayokuvutia.

Katika chumba cha kutoa huduma ya kampuni ya mawasiliano ya safaricom watu wanaonekana wamesimama kwenye kaonta huku eakongojea kuhudumiwa.

Mkono mmoja umeinakena umeshikilia simu, iliyo na programu ya M-pesa kwenye skrini yake, programu hio, ina huduma mbalimbali kama vile, kutuma pesa, kupokea pesa, ama kulipia huduma.

Katika eneo la maegesho gari la kubeba wana abiria lenye rangi ya kijivu inaonekana limeegeshwa kwa njia unaofutia. Gari hili halina hata maandiko na inaonekana safi kuashiria kwamba bado ni mpya.

Nje ya duka moja kuna bidhaa mbalimbali kama vile unga ya ngano, pakiti ya mchele, vinywaji tofauti. Na inaonekana kuwa na bango ya M-pesa juu yake.

Katika tangazo la bima la afya kutoka kampuni ya Imana ,picha ya familia moja inaonekana , familia hio wanaonekana kuwa na furaha na kutabasamu kuashiria kuwa kuhakikishwa ya bima.

Duka la kuuza maziwa ya kieni, ina michoro mbali mbali kwa mlango, kama vile pakiti ya maziwa, yoghurt na hata ice cream . Mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi ya bluu, anaonekana kuelekea kwenye duka hili.

Duka moja ina lango la rangi ya kijani na maandishi ya mpesa. Mbele ya duka hili kuna matunda aina mbali mbali kama vile ndizi, tikiti maji ,maembe na kadhalika yaliyopangwa.

Mkono wa mtu umeshikilia simu uliyo na programu ya pesa kwenye skrini yake, programu hiyo ina huduma mbalimbali kama vile kutuma pesa na kutoa pesa ama kulipia bidhaa.

Kwenye soko la wazi, bidhaa ya shamba kama vile ndimu, nyanya, viazi tamu ,karoti ,na pilipili yanaonekana zimepagwa kwa njia unao vutia juu ya plastiki na karatasi maalum.